Watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ambayo inacheza. Wawili wao wamepaka rangi kwenye nyuso zao. Mmoja wao amevalia miwani na kofia. Wamevalia shati tofauti ambazo zimeandikwa Kenya.

Kwenye uwanja huu wa michezo, eneo hili la kukaa limejaa mashabiki wanaoonekana kuwa wenye furaha. Wawili wao, wanaonekana kuwa wameinua bendera za Kenya na wengi wao wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, ukutani kuna mabango yaliyopachikwa na kizima moto. Mwanamke huyu amekaa kwenye meza hii na kuna kompyuta juu ya meza. Mwanamme huyu ameketi chini upande huu mwingine na amekuja kuhudumiwa.

Kituo hiki cha Huduma Kenya kimegawanywa katika sehemu nne. Kuna sehemu ya huduma za NSSF,nyingine ya huduma ya SHA.Mwanamke mmoja amekaa upande huu mwingine na anahudumiwa na mwanamume huyu.

Kituo hiki kimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Katika eneo la kukaa kuna watu ambao wamesubiri pale na karatasi mikononi mwao. Kuna askari aliyesimama. Katika sehemu hizi kuna watu wanaoshughulikiwa.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa watu ambao ni mashabiki. Wanashabikia wasichana hawa wanaoshiriki katika michezo ya mipira ya neti ya wasichana, wanaonekana kutoka kwa timu tofauti.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, wanawake hawa wawili wamekaa kwenye viti. Kuna kompyuta mbele zao na wanafanya kazi kwenye kompyuta hizi. Mwanaume huyu aliyekaa upande huu mwingine, amekuja ili kupata usaidizi.

Katika uwanja huu wa michezo, mashabiki wamejaa katika eneo la kukaa, wachezaji hawa wana onekana kuwa wanaskoti wa timu ya soka, wana onekana kutoka katika klabu tofauti za soka.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, mwanamke huyu amekaa chini na ana kompyuta ya mkononi. Mbele yake wanaume watatu wamesimama na wanaonekana kumuongelesha. Kuna kompyuta zilizo kando yake na kibodi.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa lina watu wachache. Wasichana hawa wanaonekana kushiriki kwa mipira ya neti ya wasichana. Mmoja wao anakimbia na mpira huku mwingine akimzuia kukimbia.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya mwanaume huyu anafanya kazi kwenye kompyuta yake, mwanamke ameketi kando yake kwenye meza nyingine, kwenye ukuta na maandishi na kizima moto iliyowekwa pale.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki. Uwanjani, wanariadha wanakimbia, mmoja wao anaiwakilisha nchi ya Kenya. Wanariadha hawa kila mti anakimbia kwa laini yake.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, inaonekana kuwa imegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kila sehemu ina mtu anayehudumia watu, wanafanya kazi kwenye computer zao, mwanamke mmoja amekaa upande huu mwingine, ili kushughulikiwa.

Ndani ya hema hii, mwanaume huyu aliyekaa chini anaonekana kuwa ameshikilia kalamu mkononi. Kando yake kuna kompyuta ya mkononi. Watu hawa ambao wamepanga foleni wanakuja kuhudumiwa katika meza hii.

Kituo hiki cha huduma Kenya kimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kila sehemu ina mtu wa kuhudumia watu na kompyuta juu ya meza. Mwanaume mmoja amekaa upande huu mwingine ili kuhudumiwa. Upande huu mwingine pa eneo la kungoja kuna watu wanaosubiri.

Mwanamme huyu aliyevalia suti ni Rais wa nchi ya Kenya, William Ruto, mkononi ameshikilia bibilia na mkono huu mwingine amewekelea juu ya kitabu kingine. Mbele yake kuna kipaza sauti, na kando yake bibi yake amesimama.

Katika eneo hili la kukaa, mashabiki hawa wameja. Wanaonekana kushangilia timu ya Gor mahia, ambayo ni klabu ya soka. Mmoja wao, amepaka rangi kwenye mwili wake, kisha kuongeza maandishi.

Katika uwanja huu kuna eneo la kukaa. Wachezaji hawa wameshikana na wamesimama kwa mviringo. Wanaonekana kuwa wameinama na wanazungumza kuhusu kitu. Mmoja wao amevalia shati ya zambarau huku wengine wamevalia za manjano.

Mtaro huu, unaonekana kuwa umejaa takataka, kwenye barabara, kuna magari ambayo yanapita, kuna kikundi cha watu ambacho kinapita na wanaonekana kuendelea na shughuli zao za kila siku.

Katika kituo hiki kwenye eneo la kukaa, kuna watu ambao wamesubiri hapo. Mzee mmoja anaonekana kuwa ameshikilia kalamu na karatasi na bahasha mkononi. Ndani kuna watu waliosimama.

Ndani ya kituo hiki cha huduma Kenya. Kwenye ukuta kuna kizima moto na maandishi yaliyo andikwa kwa rangi nyeupe. Aliyekaa chini amevalia barakoa na anafanya kazi kwenye kompyuta.

Katika uwanja huu, wasichana hawa wanaonekana kushiriki katika mpira wa neti ya wasichana. Mmoja wao anakimbia na mpira huku wengine wakijaribu kumnyang'anya, kando yao kuna watu waliosimama.

Kikundi hiki kimejaa wanaume waliovaa suti na askari mmoja. Mwanaume mmoja anayemsalimia mwingine ni rais wa awali wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Wanaonekana kuwa wenye furaha. Kuna mwanamke mmoja aliye miongoni mwao.

Kwenye meza hii, kuna pasipoti za aina mbili, kuna pasipoti ya Afrika Mashariki, na pasipoti ambayo ni ya nchi ya Kenya. Kando yao, kuna kitu iliyotengenezwa kutumia shanga, ambazo zina rangi ya bendera ya nchi ya Kenya. Zinaonekana kuwa na kalamu ndani.

Katika uwanja huu wa michezo. Mtu huyu anaonekana kushiriki kwa michezo ya kuruka juu. Kando yake kuna watu waliokaa na kumwangalia nyuma yao kwenye eneo la kukaa viti vinakaa kuwa na rangi ya kenya.

Katika kituo hiki cha huduma Center, kuna watu ambao wamekaa chini, na wale ambao wamepanga foleni, wakingojea kuhudumiwa. Kuna wale walio katika sehemu hiyo, ili kuhudumiwa tayari.

Katika uwanja huu wa michezo eneo la kukaa limejaa mashabiki. Wasichana hawa wanaonekana kushiriki katika mchezo wa mpira wa neti ya wasichana. Wamevalia jezi tofauti na wanaonekana kucheza.

Nje ya kituo hiki cha Huduma Kenya, kuna gari la polisi ambalo limeegeshwa, wanaume hawa wanne wanatembea wakitoka nje ya jengo hili, mmoja wao, amevalia jaketi halisi kuna askari aliyesimama kando.

Katika uwanja huu wa michezo eneo la kukaa limejaa mashabiki. Wachezaji hawa wa klabu hii ya soka wanaonekana kuwa wenye furaha riboribo. Wamevalia jezi ambazo ni za rangi nyeusi na soksi ambazo ni za rangi ya machungwa.

Ndani ya jengo hili kila mtu amesimama, mwanamke huyu anayemsalimia mwanaume huyu ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya anayeitwa Martha Koome. Nyuma yao watu wengine wamesimama kwenye madawati zao.

Katika kutoa hiki, kuna computer juu ya meza, na mtu aliyeshikilia computer hii. nyuma yao kuna eneo la kusubiri, kuna watu wawili ambao wameketi, mmoja amevalia shati nyekundu, mwingine amevalia shati ya rangi ya samawati.

Ndani ya hema hii, kuna wanaume wanne. Watatu wao wamevalia jaketi za kuakisi. Kila mtu amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Mezani kuna karatasi.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa mashabiki walio na furaha. Wengi wao wameinua mikono juu kwa ajili ya kushangilia. Kuna wale ambao wameinua bendera ya Kenya, wengi wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu.

Katika uwanja huu wa michezo eneo hili mashabiki wanaonekana kuwa wamesimama. Wanaonekana kuishangilia timu ya Gor Mahia ambayo ni klabu ya soka. Wamevalia shati ambazo ni za rangi ya kijani na mmoja wao ameinua bango.

Mwanamme huyu aliyevalia jaketi ya rangi nyekundu ni rais wa awali wa nchi yake, Uhuru Mwigai kenyatta, ana onekana kushikilia mkono wa mwanamke huyu na wote wana onekana kuwa wenye furaha.

Mwanamke huyu ni hakimu mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome. Mbele yake kuna kipaza sauti. Anaonekana kuwa amevalia shanga ya rangi ya manjano shingoni na shati yake imetengenezwa na kitenge.

Katika uwanja huu wa michezo, wachezaji hawa wanaonekana kushiriki katika michezo ya soka. Wanatoka katika timu tofauti, mmoja wao amevalia jezi ambayo ni ya rangi nyeupe, mwingine amevalia jezi ambayo ni ya rangi nyekundu.

Katika kituo hiki cha huduma Centre ambayo iko chini ya serikali ya nchi ya Kenya, wafanyikazi hawa wanaonekana kubwa wamesimama kwa foleni ili kupigwa picha. Kuna wale ambao wamevalia fulana na wale ambao hawajavaa.

Kituo hiki kimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Mwanamke mmoja anaonekana kuhudumiwa kwenye kaunta. Eneo hili la kukaa limejaa watu wanaosubiri kusaidiwa na wameshikilia karatasi mkononi.

Katika ofisi hii, juu ya meza kuna kompyuta na kibodi. Mwanaume aliyekaa chini ni naibu wa rais wa awali wa nchi ya Kenya, Rigathi Gachagua. Kando yake kuna wanaume wengine waliosimama.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo hili la kukaa limejaa mashabiki, binti huyu anaonekana kuwa ameshikilia bendera ya Kenya mkononi na amefunga bendera ingine kwenye shingo yake.

Katika eneo hili la kukaa umati wa watu umejaa ni mashabiki wanaoshangilia mchezo unaoendelea wengi wao wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu na wengine wamevalia za samawati.

Katika jengo hili kituo hiki kinaonekana kuwa cha afisa wa shughuli za kuingia nchini na kusajili pasipoti. Mwanaume huyu aliyevalia suti amekuja kusaidiwa. Ndani kuna kompyuta juu ya meza.

Mwanaume huyu aliyevalia suti ni rais wa awali wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Anaonekana kuzungumza naye haimu mkuu wa awali David Maraga. Kando yao kuna hakimu wengine wawili waliosimama.

Ndani ya hema hii kuna watu waliokaa chini. Mmoja wao anaonekana kuwa amevalia jaketi ya kuakisi. Wengi wao wamevalia barakoa. Waliosimama kuna askari ambaye anapita.

Katika uwanja huu wa michezo, kwenye eneo hili la kukaa, umejaa umati wa watu. Wazee hawa kwa laini ya mbele, wanaonekana kuwa wenye furaha. Watu wengi wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu.

Wanawake hawa wawili wamevalia gauni mojawapo amevalia barakoa, kuna mwanamume aliyevalia suti kando yao, wanaonekana kuwa mbele ya vipaza sauti, mwanamke aliye katikati ni hakimu mkuu na ameshikilia bibilia.

Katika ofisi hii wanawake wawili wamesimama huku wengine wawili wamekaa chini, mmoja anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Kuna vitambulisho ambavyo vimepangwa ndani ya tray hizi. Mwanamke huyu anaonekana kutabasamu.

Kikundi hiki cha watu ni mashabiki wanaounga mkono timu ya klabu ya soka. Mmoja wao mkononi amebeba ngoma, wengine wameinua mikono yao juu. Wengi wao wamevalia shati za rangi ya kijani.

Ndani ya hema hii, kuna watu waliosimama, mbele yao kuna watu waliokaa chini, na wamevalia barakoa, mmoja wao amevalia jaketi akisi , upande huu mwingie kuna wale wamepanga foleni ili kuhudumiwa

Katika uwanja huu wa michezo, mashabiki wamefuika katika eneo la kukaa. Vijana hawa, wanaonekana kupiga picha. Mmoja wao amevalia kofia huku wengine wanaonekana kukimbia.

Katika kituo hiki cha huduma center , mwanamke huyu amesimama nyuma ya dawati lake. Kuna kompyuta juu ya meza hii. Kwa upande huu mwingine, wanaume hawa wamesimama na wanaonekana kumuongelesha. Kuna askari miongoni mwao.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kutembea kutoka katika jengo hili. Mwanaume huyu aliyevalia suti ni rais wa nchi ya Kenya, William Ruto, aliye kando yake ni Jaji Mkuu ambaye ni Martha Koome, kando yao kuna askari aliyesimama.

Katika uwanja huu wa michezo wachezaji hawa wanaonekana kufanya mazoezi. Wamevalia jezi ambazo ni za rangi nyekundu na zina maandishi. Nyuma yao kuna neti ya kutinga bao.

Ndani ya hema hili kuna watu waliosimama na wale ambao wamekaa chini, inaonekana kuwa na meza ambayo inapeana huduma tofauti tofauti. Kila mtu amevalia barakoa kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Katika uwanja huu wa michezo, mtu huyu anaonekana kushiriki katika michezo ya kuruka mbali. Kando, kuna watu waliokaa kwenye viti, na wamevalia shati ambazo ni za rangi ya machungwa. Katika eneo la kukaa, hakuna watu.

Ndani ya hema hii kuna watu waliokaa chini na wale waliosimama. Mwanamke mmoja amevalia jaketi akisi. Kila mtu amevalia barakoa ili kuzuia maeneo vijidudu hewani. Mezani, kuna kompyuta za mkononi.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo hili la kukaa limejaa mashabiki. Wengi wao wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu na zina maandishi. Watu wawili wanaonekana kuzungumza.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashibiki. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wenye furaha. Mmoja wao anapiga makofi. Wamevalia jezi ambayo ni ya rangi ya manjano.